Rais wa nne wa nchi ya kenya Uhuru Kenyatta pamoja na bibi yake Margret Kenyatta kando yake ni majaji majaji hawa ni David Maraga wanonekana wakipeana hotuba kwa wananchi.

Hawa ni wahudumiaji wanaotoa huduma katika kituo cha huduma. Wanafanya kazi katika ofisi ya serikali, wamevalia sare za kazi katika kituo cha huduma na pia wamevalia barakoa ili wajikinge, wengine wanaonekana wakitumia kompyuta zao.

Wateja hao wako katika ofisi ya kituo cha huduma. Wameketi chini kwenye viti wakingoja wahudumiwe katika ofisi hizo. Kando yao tunaona watoaji huduma wakiwa wamevaa sare za kazi.

Katika kituo cha huduma hii huduma zozote za serekali zinapeanwa huku. Wateja wanaonekana wakipanga laini wengine wakijaza mafomu wakingoja wahudumiwe katika ofisi hii ya huduma.

Aliyeketi na nguo ya rangi nyeupe ni mkuu wa upinzani bwana Raila Amolo Odinga, atika mkono wake wa kulia aliyesimama ni rais wa tano wa jamhuri wa Kenya professor William Rutto Samoei wakiwa wanaonekana wakiwa wanashapikia.

Naibu wa Rais profesa Kithure Kindiki anaonekana katika ofisi ya uthibithi ya pasipoti ya idara ya ukusanyaji na watu wengine wakiwa na mazungumzo kando yake kuna polisi anayelinda usalama hapo.

Ofisi hii ni ya mahakama ni sehemu ya serkali inayo shugulikia sheria na haki, ndani yao kuna wajiri wanaosaidia kushughulikia haki hizo ama jaji mkuu.

Watoa huduma hawa wako kwenye ofisi yao ya kutoa huduma ya kusaidia kutoa huduma wakiwa wamesimama mmoja wao anaonekana akiwa na furaha sana mwingine anaonekana akitumia kompyuta.

Wachezaji hawa wako katika uwanja wa rangi ya kijani, na uwanja huu umechorwa na rangi nyeupe, wamevaa sare ya timu tofauti tofauti , kuna rangi ya kijani na manjano na pia kuna rangi nyekendu na nyeusi. Kando yao kuna mashabiki ambao wanashangilia timu hizo.

Watu hawa wako kwenye kiwanja wa mchezo na wanaonekana waki support timu ya Gormaiya, inaashuiwa na karatasi kinacho inuliwa na mmama mmoja aliyevaa shati nyeupe. Chini yake Kuna mwenye yuko na firinbi inayotumika kupiga nduru na vinderemo Ili kufurahua ama kushabikia timu hiyo.

Pasipoti haya zinatumika wakati wa ,zinasaidia kutumika wakati wa kusafiri nje ya nchi ama kuingia ndani, ni ya rangi ya samawati.

Kituo hii cha huduma inapeana huduma mbalimbali kama, mbele yetu kluna meza ya habari iliyo na rangi nyeupe na ina alama kuashiria huduma za Kenya. Ndani kuna watu wa huduma ambao wamekaa wakitumia kompyuta zao.

Vitambulisho hivi ni mengi sana na yamefungwa tofauti tofauti kulingana na tarehe. Yameekwa juu ya meza inasaidia kutambulisha mtu au mahali anapotoka.

Fomu hii ni receipt inayoonyesha pesa iliyolipwa na tarehe iliyolipwa ya kuchukua passport . Na ni ya aliyelipa pesa hizo ndiye anayemiliki fomu hiyo.

Kituo cha huduma hii inapeana huduma mbalimbali. Wahudumiwa wanaonekana wakiwa wamekaa chini wakingoja wahudumiwe na wahudumu wengine wanaonekana wakihudumiwa. Baadhi ya huduma wanaopeana ni kama cheti cha kuzaliwa na kufa pia KRA.

Wachezaji hawa wamevalia sare rangi nyeusi. Wako uwanjani wakijitayarisha kwa mchezo. Wako karibu na goli .

watu wako katika huduma wanasaidiwa na watu walio ajiriwa kwenye huduma ya Kenya, kando unaona kuwa kuna wengine wanasaidiwa ilikupata kitambulisho, wengine wanasaidiwa kupata pesa za shule na pia bima la hosipitali.

Mchezaji anaonekana kama ameanguka kwenye uwanja na matope zimempaka na kando yake kuna uwanja wa mashabiki. Mashabiki wachache wanaonekana kama wamekaa.

Watu wa huduma wako katika ofisi ya serikali ya kituo cha huduma inayopeana huduma mbalimbali kama za hospitali na kupata ID na huduma zengine.

Hawa ni wahudumizi wa kituo cha huduma, wamevaa sare za kikazi na pia wamevalia barakoa ili kujikinga. Wanaonekana wakitumia kompyuta kujaza data ama kupeana data za wahudumiwa. Wahudumiwa pia wamekaa wakigonja wahudumiwe.

Mhudumiwa huyu anaonekana kuwa ameketi kwenye laini akiongoja ahudumiwe fomu hii ni fomu ya maombi ya pasipoti. Ameishika fomu hiyo kwa mkono yake na kando chini yake kuna bahasha ya fomu hiyo.

Mkuu wa upinzani bwana Raila Odinga anaonekana akipeana biometric zake za mikono.

Wachezaji wako katika uwanja wanaonekana wakicheza mpira wa kandanda, wengine wamevalia sare za rangi ya majani, na wengine wamevalia sare ya manjano na kando yao kuna washabiki wanaoshabikia wakiwa wamekaa na wakiwaangalia na kuwatazama.

Wanadada hawa wanacheza mchezo wa netiboli. Katikati yao kuna neti inayosaidia kuwagawanyisha kucheza mchezo huo, wanatumia mpira kucheza mchezo huo. Wamevaa sare iliyoandikwa nambari zao za mchezo.

Watu wako katika kituo cha Huduma. Wanaonekana kusaidiwa na watu wa huduma. Watu wa huduma wamevaa sare za kazi na wengine wamevaa pia barakoa. Na wanaonekana wakitumia kompyuta.

Ofisi hii ni ya afisa wa uhamiaji anapeana huduma ya maombi ya pasipoti. Mhudumiwa mmoja anaonekana akipewa huduma hizo kwa kutumia kompyuta.

Mhudumu katika ofisi ya cheti cha kuzaliwa na kifo anaonekana akihudumia wateja ambao wamekaa chini wanamsikiliza akitoa hotuba yake.

Rais wa tatu wa nchi ya Kenya, Uhuru Kenyatta, anaonekana akitembea na watu kando yake na pia kuna mlinzi wake nyuma yake. Wanaonekana wakiwa na furaha.

Pasipoti haya yamehifadhiwa kwenye sanduku, zinasaidia katika usafiri wa nchi kutoka nchi moja hadi nchi nyingine. Pasipoti haya zina muhuri ya alama za Kenya.

Umati wa watu unaonekana katika uwanja wa michezo. Wengine wanaonekana wakiwa na furaha, wengine wanatembea, wengine wakiwa wamekaa chini.

Jaa la taka la kampuni la Kenpoly, rangi yake ni ya cream . Limewekwa katika sakafu. Kando yake kuna ukuta wa rangi ya blue , pia kando mwingine ni rangi ya waridi.

Wachezaji hawa wa madada, ni wa timu fulani ambao wamevalia sare za kazi iliyoandikwa nambari zao nyuma ya shati zao, hao wamevalia sare za rangi ya samawati wanaonekana wakinong'onozeaana kuhusu mchezo wao.

Ofisi hii ya kituo cha huduma inaonekana kupeana huduma mbalimbali kwa wateja, wateja wanaonekana wakiwa wamekaa wakingoja wahudumiwe. Na pia watu wa huduma wamekaa wakingoja wateja waje wasaidiwe.

Kituo cha Huduma inapeana huduma kama huduma ya mafao ya kustaafu, KRA na NSSF. Wahudumiwa wanaonekana wakiwa wamekaa chini wakingoja wahudumiwe na watu wa Huduma.

Naibu wa rais profesa Kithure Kindiki anaonekana akipea maelezo kwa watu wanaomwangalia na kumsikiliza, anaonekana akisoma barua fulani.

Kutoka mkono wa kushoto ni mkuu wa jaji Martha Koome, akifuatwa na naibu wa rais aliyetolewa Rigathi Gachagua halafu anafuatwa na rais wa kenya wa tano William Samoei Ruto.

Mashabiki wanaonekana wamekaa kwenye viti wengine wakinongoneseana, wengine wakitasama, wengine pia wakiwa wamekaa wakiwa wametulia tu, wamevaa nguo vya aina tofauti tofauti na rangi tofauti.

Aliyekuwa naibu wa rais wa tano wa kenya Rigathi gachagwa, anaonekana katika kituo cha huduma, akiweka biometric zake kwenye kompyuta ili aweze kupata huduma zake.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakiwa wamekutana kwenye kikundi wakinong'onezeana kuhusu jambo fulani. Wako pamoja na kochi wao na pia wao wamevaa sare za mchezo wa kandanda.

Wahudumiaji katika kituo cha huduma wanaonekana wakipeana huduma kwa watu. Wote wamevaa barakoa, na baadhi ya huduma wanazopeana ni kama cheti cha tabia nzuri, ingine ni kama mamlaka ya taifa ya usalama barabarani na usafiri na ingine ni hifadhi ya taifa ya bima ya afya.

Wanashabikia wa mchezo wa Azizia FC wanaonekana wakifurahia timu yao, wengine wakiwa wana beba bendera yao wakiwa wanashangilia.

Rais mtukufu wa Kenya Wlliam Ruto Samoe na kando wake kuna mkuu wa jaji Martha Koome wanaonekana wakitembea na nyuma yao kuna watu wanaowafuata.

Hiki ni kituo cha huduma ya, ya ofisi, ni huduma ni, inasiadia katika huduma za kiserikali, wahudumizi hawa wanaonekana wakiwa wamesimama na wengine wakikaa kwenye kompyuta zao, wamevalia barakoa ili kujikinga na pia wamevalia sare za kazi.

Cheti cha kuzaliwa inaonyesha mahali mtu alizaliwa, pia wazazi wake, majina yao tarehe ya mtoto aliyezaliwa ni tarehe ngapi na pia inaonyesha aliyepeana hiyo cheti. Inasaidika kutumika katika Kenya ili kuweza kujua watu waliozaliwa.

Kituo hiki cha huduma kinapeana huduma mbali mbali. Wateja wanakuja ili waweze wapate huduma. Wengine wana wanapata huduma ya ku kujisajili katika vikundi vikundi tofauti tofauti.

Wachezaji hawa ambao wamevaa sare za rangi ya nyeusi na mmoja wao rangi ya kijani wanaonekana wakifurahia wakishabikia wakiwa wameibuka ibuka mabingwa kwa mchezo.

Mtu anasaidiwa kuweka alama za vidole kwa mfumo wa biometric , katika ofisi ya serikali.

Watu wa huduma hao wanasaidia wananchi kupata number ya huduma wakitumia computer zao, wananchi hao ni wengi ambao wamekuja wengine wamevaa barakoa.

Watu hawa wako katika ofisi ya kudhibiti huduma za uhamiaji. Wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa wakingoja wahudumiwe kwenye ofisi hiyo ya serekali.

Ofisi ya kituo cha huduma, mteja anaonekana aki hudumiwa na wahudumizi katika kituo cha huduma.

Rais wa tano wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, kando yake ni bibi wa taifa Recho Ruto wakiwa wamesimama kwenye ikulu wanaonekana wakiwa wanapeana hotuba fulani.

Mhudumizi huyu anaonekana akichukua bayometriki za mama huyu za mikono akiweka kwa data hiyo, amevaa sare za kazi na kitambulisho chake cha kazi.

Wachezaji wako kwenye mchezo wao wa kandanda, wako kwenye kiwanja wakicheza. wamevaa sare ya timu tofauti tofauti, kando yao kuna wanashabiki wengi sana wanaowashabikia wanapocheza.

Watu wa huduma wanasaidia wananchi kujaza fomu ii wapate huduma fulani wanaotaka.

Sera ya uwekaji msaada na ushirikishwaji katika mahakama husaidia hususan wale wanaosomea sheria ili kupata uzoefu wa vitendo ndani ya mfumo wa mahakama. Programu hii imeundwa ili kuongeza kuelewa kwa wanafunzi kuhusu mchakato wa mahakama na majukumu yao.

Mkuu wa mahakama Martha Koome anaonekana akiwa amekaa kwenye kiti na kando yake kuna tovuti ya JSC ya serikali.

Wateja wameketi wakingonja wahudumiwe wengine wako katika kwenye kwa wahudumu wa benki wakihudumiwa na hao. katikati yao kuna polisi anayelinda usalama katika benki.

Wafanya kazi wa county wako katika huduma. Ofisi ya serikali wakifanya huduma za Kenya. Wamevalia sare za kazi na kando yao kuna laptop inayotumika.

Raisi wa tatu wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana akiongea na majaji na gumzo pamoja. Majaji hawa wamevaa sare za kazi.

Mkuu wa upinzani bwana Raila Amolo Odinga ameketi chini nyuma yake kuna ubao wa rangi nyeupe na kando yake kuna watu wanao ambao wamekaa wakisimama.

Wachezaji wa kamari ya michezo ya Sportpesa wanaonekana wakifurahia sana wakiwa wamevaa sare zao. Wanaeza kuwa wamekuwa viongozi kwa timu yao waliokuwa wakicheza. Wanashabikia sana na kando yao kuna washabiki wengi.

Wananchi wako katika siasa, wanakampeinia Raila Amolo Odinga, mkuu wa upinzani mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. Wanaonekana wakiwa na furaha sana na wameweka picha ya Raila Odinga juu.

Wateja wako katika kituo cha huduma, wamekaa chini kwenye viti wakingojea wapate huduma zao walizotaka kusaidiwa, kwenye barabara polisi anayechunga usalama hapo ndani anaonekana akipita na bunduki yake.

Wachezaji hawa wa Sport pesa na Betika wako kiwanjani wakicheza mpira wa kandanda. Wachezaji wa Sport pesa wamevaa sare za rangi nya kijani na wa Betika wamevaa rangi ya samawati. Kando yao ni washabiki wanaoshabikia timu zote mbili.

Kitu cha huduma inayopeana huduma kama huduma ya mfuko wa hifadhi wa jamii, katika kaunta ya tisa, katika kaunta ya nane, inapeana huduma kama mamlaka jamii sha.

Wachezaji wako kwenye uwanja wakiwa wanafurahia, alafu kando yao kuna mashabiki wanonekana pia kushangilia na kufurahia, wamevaa jezi za rangi ya manjano na nyeupe.

Wanashabiki hawa wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wakishabikia wako katika umati wa watu kwenye uwanja. Mmoja anaonekana akiwa ameshikilia kikombe cha Gor Mahia yenye rangi ya kijani.

Ofisi hii ni ya kituo cha huduma, inasaidia kupeana huduma mbalimbali. Hapa mbele tunaona dawati la habari, dawati la habari hii inasaidia kupata huduma ya kwanza ili kujua mahali unafaa kuelekea ama kuenda kupata huduma nyingine.

Hawa ni viongozi wa chama cha ODM, wanaonekana mmoja akipeana hotuba fulani, wengine wakiwa wanamsikiliza kando yake. Wamevalia kofia ya rangi ya chungwa.

Mkuu au jaji mkuu wa mahakama Martha Koome anapeana hotuba katika ofisi ya judge .

Kituo cha huduma hii ya serikali inasaidia kutoa huduma kwa watu. Inaendeleza huduma bora kwa kupitia watu wa huduma walioandikwa na serikali. Mtu wa huduma mmoja anaonekana akiwa amesimama kando yake kuna picha ya rais wa tano wa Kenya William Samoei Ruto.

wako katika kituo cha posta wanaonekana kupewa hotuba na mhubiri na pia wao wamekaa wakisikiliza wengine wamevalia sare za kazi ya kituo cha huduma wengine wamevaa ya polisi wengine wamekaa chini wakisikiliza

Wateja wako wakiwa wameketi katika ofisi ya kutoa huduma wakingoja wapate huduma zao za serikali, kando yao pia kuna watu wa huduma ambao wanaonekana kuwasaidia kupea hawa huduma.

Wanashabiki hawa wanaonekana wakiwa wamefurahia sana wameshabikia sana. Wengine wanaonekana wakiwa wamevalia bendera zao bendera za Kenya kwa kwa shingo zao, wengine wameshikilia na wanafuraha sana.

Rais wa Kenya, rais wa tano wa jamuhuri wa Kenya akiwa amesimama kwenye mkono wake wa kulia ni mkuu wa mahakamaa, Martha Koome, wakiwa wamesimama kwenye ikulu.

Wanashibiki hao wako wakiwa wanafurahia Sana wakishangilia timu zao. Wanaonekana wakiwa na vifijo na vi nderemo mwengune wamepiga mapicha kwenye simu yao.

Wanachi wanapewa huduma na watu wa huduma, kupitia komputa zao, wameketi ili waweze kuchukuwa data zao vizuri, hao wananchi pia wamepanga laini ili waweze kupata huduma yao vilivyo.

Watoa huduma wako nje ya kituo cha huduma wakiwa wamepanga laini na wamevaa sare zao ya rangi nyeupe ikiwa na nyekundu kwenye mkono na pia rangi ya nyeusi.

Mhudumiaji wanaonekana waki hudumia katika kituo cha serikali. Hapa mbele tunaona kibao cha taarifa katika meza iliyo ya kwanza, wahudumiaji wamevalia barakoa ili waweze kujikinga.

Huduma ya serikali ya kusaidia kuunda cheti cha kuzaliwa na pia inasaidia kuunda cheti cha kifo. Wahudumizi wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye kompyuta zao.

Wananchi wanaonekana wakichukuliwa bayometriki zao kwa kutumia vipimo vya kibayometriki. Wanaowasaidia kuchukua bayometriki hao ni watu wa huduma ya bayometriki.

Watu wako kwenye laini wakiwa wamekaa wakingoja kuhudumiwa kwenye kituo cha huduma. Watu wa huduma wanaonekana pia wakipeana usaidizi wao hapo.

Hii ni alama inayoashiria moja. Inatuambia kwamba tuko pamo tuko tuko pamoja. Inamaanisha kwamba kila kwa kila jambo tuko tuko pamoja hatuachilii jambo lolote.

Kituo cha Huduma ni ofisi ya serikali inayosaidia kupeana huduma mbalimbali kwa wateja. Afisa anaonekana akiongea na wahudumu wengine wakitumia computer zao kufanya kazi.

Mwenyekiti wa Haki Lady Justice Karambu Koome anaonekana akitumia Biblia kuwapa kando yake ako na watu wenye mmoja akiwa amevalia barakoa.

Mkuu wa upinzani Kenya bwana Raila Odinga anaonekana akijaza data fulani kwenye kompyuta akitumia kalamu na ako katika ofisi ya serikali.

Vitambulisho vya number tofauti imewekwa katika boxi katika huduma ya serikali ili ziweze kupeanwa zimewekwa kwenye meza.

Wachezaji wanacheza mchezo wa kandanda kwenye uwanja wakiwa wamevalia sare za timu zao tofauti tofauti. Kuna sare ya timu ya rangi ya manjano na lingine ni la sare za rangi ya nyekundu.

Takataka haya yametupwa katika jaa la takataka. Ni takataka ya aina tofauti tofauti. Zimetupwa katika kando ya barabara na ni ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti.

Mkuu wa mahakama, Jaji Martha Koome, ameketi na kando yake kuna bendera ya Kenya kando yake pia kuna majaji wengine ambao wameketi.

Kituo hii cha huduma inapeana huduma tofauti tofauti. Mbele yetu kuna meza ya habari ya huduma hiyo, wahudumiaji wakiwa wamekaa wengine wakiwa wamesima ili kuhudumia wateja. Kando kuna picha ya rais mtukufu wa kenya William Samoei Ruto.